Mtu mmoja anapata kipimo cha jote cha mwili kwa kutumia kipimo kisicho guza huku akikaa kwenye kiti cha mbao. Wafanyikazi wawili wamevaa amefahamu avazi ya kinga ya bluu. Na moja anajiandaa kutumia kifaa cha pili kilichoko mikononi mwake. Hii ni sehemu ya juhudi ya kuzambarana kupambana na magonjwa, ikiwa ni sehemu ya huduma wa afya wa jamii.

Wanawake wawili wakiwa kwenye kisima cha maji, wanachota maji kwa kutumia ndoo ya plastiki ya rangi ya njano. Mmoja anashikilia ndoo kwenye kisima, wakati mwingine anachota maji kwa kijiko. Mandhari ya nyuma ina milima na udongo mkavu, ikionyesha hali ngumu ya kupata maji.

Daktari wa meno anasimama karibu na mgonjwa aliye jukwaani la matibabu akisaidiwa wakati wa matibabu. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga na maski ya mdomo akiwa ameketi kwenye kiti cha matibabu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha chumba cha kisasa cha hospitali na vifaa vya matibabu vikiandaliwa kwa huduma.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kujikinga yanayomfunika mwili mzima ananyunyiza dawa kwenye mimea ya kijani shambani kwa kutumia kifaa cha kunyunyizia kilichobewa mgongoni. Mazingira ya shamba yamejaa mistari ya mmea iliyoratibiwa vizuri chini ya paa la plastiki. Kuashiria kilimo cha kisasa cha chafu. Dawa inayowekwa kwenye mmea inaonekana kuwa ukungu mweupe unaotokea kwenye bumba la kunyunyiza.

Mzee anatunza mgonjwa ambaye amekalia kiti cha matibabu, anatumia vifaa maalumu kuangalia au kutibu kinywa cha mgonjwa, huku akiwa na kofia ya kinga na maski. Mgonjwa amevaa maski ya blue na kofia, na kuwa kimya wakati wa uchunguzi.

Mwanaume aliyevalia mavazi ya kitamaduni ya jamii ya maasai anaketi akiwa anapokea chanjo kutoka mfanyikazi wa afya aliyevalia fulana ya UNICEF na barakoa. Mwanaume amevaa shanga shingoni na shuka ya rangi ya samawati na nyekundu huku akionekana mtulivu. Nyuma yake kuna bango lenye maelezo kuhusu mamlaka ya kupigia na utalii pamoja na mila na majukumu yao.

Mfanyikazi wa afya anahusika katika upasuaji wa tiba katika jumba la upasuaji. Wamevaa mavazi ya kinga ya upasuaji. Vichwa vya kinga na mask za uso. Mtaalamu mmoja anaangalia kwenye muda akionyesha ili kuhakikisha ufasihi wa mchakato wa tiba.

Mtaalamu wa afya amevalia mavazi ya kinga ya rangi ya njano, na anaandaa mikono yake kwa kuvalia glavu. Kuna vifaa vya matibabu kwenye meza karibu naye. Hii inaonyesha maandalizi ya kimsingi kabla ya kushughulikia magonjwa, au kufanya utendaji mwingine wa matibabu.

Mtu mmoja anafanya uuzi kwenye duka la vibarua lililo wazi ambapo anachagua bidhaa kutoka kwenye mapipa ya chupa zilizowekwa kwenye meza. Bidhaa zinazouzwa ni pamoja na vyakula na mapambo mbalimbali. Jua kali na biashara limepambwa na mapambo ya rangi ya kuvutia likiwa chini ya kivuli cha mti.

Mikono miwili imefungwa pamoja ikioshwa kwa sabuni yenye povu jingi ikionyesha hatua ya usafi wa kina. Maji yanaonekana kumiminika kutoka juu ya povu ikifunika vidole vya vigae kwa kiwango kikubwa. Mandhari ya nyuma ni hafifu ikisisitiza umakini kwenye tendo la kunawa mikono.

Katikati kuna chungu cha kimila kinachopambwa kwa shanga, mifupa midogo, maganda na vitambaa vyenye rangi tofauti. Juu ya chungu hicho kuna sanamu ndogo ya kichwa cha mtu kilichochongwa kwa urefu na kushikiliwa kwa waya. Nyuma yake kuna sanamu kubwa ya mbao ya binadamu yenye uso wa kuchongwa na alama za kitamaduni.

Chombo hiki cha udongo kimejaa vitu mbalimbali ikiwemo chupa ya plastiki yenye picha na chupa ya plastiki yenye kofia ya rangi ya bluu. Kwenye chombo hicho pia kuna Kabulu lililotekelezwa kwa gold . Limepambwa na kamba na shanga Nyeusi. Nyuma kuna vitu vingi vilivyo jaa ikionekana ni sehemu ya makusanyo ya kuhifadhi vitu.

Mtu anatembea kwa shamba la mpunga ambalo limejaa maji, amevaa koti la njano lenye maandishi na ana sanduku la plastiki la rangi ya buluu mgongoni, maji yamejaa kwenye shamba na mti mmoja umeonekana pembeni mwa shamba hilo.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe na barakoa na mwingine dawa kutoka kwenye chupa ndogo hadi kwenye sindano kwa umakini. Watu wengine wamesimama nyuma yake wakiwa wamevalia barakoa wakisubiri huduma. Mandhari yanaonyesha kuwa tukio hili linafanyika kwenye eneo la wazi au kliniki ya muda.

Mkulima amevalia mavazi ya kujikinga huku akinyunyuzia dawa kwenye mimea iliyoko shambani kwa kutumia pump ya mgongoni, mazingira ya kijani yanaonyesha kuwa mazao ni mengi na yametoa vizuri kwenye ardhi yenye rotuba. Milima na miti ya asili inaonekana kwa umbali ikionyesha kuwa shamba hili liko eneo la mashambani tulivu.

Mwanamke aliyevalia hijab ya kijani ameketi mbele ya mtaalam wa afya akiwa anamwonyesha mfano wa meno. Mtaalam huyo aliyevalia mavazi mekundu na barakoa anatumia kifaa kuonyesha jinsi ya kusafisha meno kwa usahihi. Katika chumba hicho kuna vifaa vya kitibabu na bango la kampuni ya Maas limewekwa ukutani.

Watu wawili wanasafiri kupitia mtaa uliojaa mafuriko. Maji yamefikia kiuno chao na wanatumia fimbo kusaidia kujumuisha wanapopita. Nyumba zimezungukwa na kuta za mabati ya kuni zikionyesha mazingira ya kijijini.

Mkulima amevaa mavazi maalum ya kujikinga huku akinyunyizia dawa shambani kwa kutumia kifaa cha kunyunyizia kilichobebwa mgongoni. Mimea ya mpunga imepandwa kwenye maji mengi na dawa inaenea kwa ukindu juu ya majani. Mandhari inaonyesha barabara na miundombinu ulidokeza kilimo cha kisasa.

Mwanaume ameketi kwenye mashine ya mazoezi ya mikono huku akifanya mazoezi ya kuboresha nguvu ya misuli ya mkono. Anaonekana makini na anaangalia mbele wakati mfanyakazi wa afya aliyevaa sare ya bluu anasimama karibu naye. Mazingira ya chumba yanaonyesha kuwa ni kituo cha tiba ya mazoezi ya tiba ya mwili.

Daktari wa meno amevaa suti nyeupe na barakoa, akitibu mgonjwa aliye weka mdogo wazi kitini cha daktari wa meno. Mgonjwa amelala kando la kabati la mbao lenye vifaa vya matibabu na vifaa vya kusafisha mikono. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki ya afya yenye usafi na mpangilio mzuri.

Mwanamke ameketi katika kiti cha hospitali akiwa amevaa gauni la mgonjwa na kushikilia mtoto mchanga aliyefunikwa kwa blanketi nyeupe. Anamtazama kwa upande mtoto wake akiwa anamkaribia uso wake. Mazingira yanaashiria kua wako chumba cha wagonjwa. Kule nyuma kuna kitanda cha hospitali na vifaa vya matibabu.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa anatuma hisani kutoa taarifa au onyo kwenye mtaa wa kuta matofali na paa za mabati. Kando yake mwanamke mwingine amevaa mavazi ya kitamaduni na anamsikiliza kwa makini. Mazingira yanaonyesha eneo ya makaazi na nchi ndogo ama kijijini ambapo watu wameurithirika maisha ya kawaida.

Chupa mbalimbali zilizojaa vifungwa au vniywaji katika muundo wa chunge wa duka la jedi unaojengwa kwa mawe. Kwenye sehemu ya juu kuna mkusanyiko wa vitu kama vile mikeka ya kutengeneza chakula, vinyego vya miti na vitu vya mikono vinavyoweza kutumika katika shughuli za kila siku. Mazingira yanaonyesha biashara ndogo ndogo inashughulikia bidhaa za asili za wenyeji.

Watu walio vaa mavazi ya kikazi na helimeti za dharura wamesimama mbele ya jengo lililoporomoka kabisa kutokana na tetemeko la ardhi au ajali nyingine. Wanaangalia kwa makini saruji na mabaki ya matofali yaliyovunjika huku baadhi wakijiandaa kuingia katika eneo hili ambalo ni hatari. Mazingira yanaonyesha juhudi za kuokoa watu waliokuwa wanefunikiwa chini ya miundombinu iliyopasuka.

Jengo hili dogo la matofali limejengwa kwa maw ya rangi ya hudhurungi na lina paa la rangi ya njano na kijani. Jina Public toilet yameandikwa juu kuonyesha matumizi yake kama choo cha umma. Mtu mmoja amevalia shati la mikono na kofia nyeupe anaingia kwenye mlango wa jengo hii, huku mazingira ya kijani yamezunguka eneo hili.

Daktari aliyevaa koti jeupe na taa ya kichwani anakagua kifaa kidogo cha matibabu kwa umakini huku akiwa ameketi mezani. Karatasi zilizoandikwa kifaa cha kunawia mikono ziko mezani karibu naye. Nyuma yake kuna mgonjwa aliyekaa kusubiri huduma kwenye mazingira ya kliniki ya muda.

Mwanaume aliyevalia sare ya arsenal anampatia mtoto chanjo huku mtoto akishikilia kwa upole. Watu wawili wamesimama nyuma yao wakifuatilia tukio hilo kwa umakini. Huenda wakawa ni wazazi au wahudumu ya afya. Mazingira yanaonyesha kuwa ni kituo cha afya chenye rafu zinazojaa vifaa vya matibabu.

Watoto wawili wachanga wamefunikwa vizuri katika blanketi laini za rangi nyeupe na kuvalishwa mavazi ya shati ya rangi za njano na nyekundu. Wanaume wawili pengine wauguzi wanashika watoto kwa upande na umakini mkubwa huku wanawake wengine wawili wakikagua au kuzunguka kitanda cha chuma cha hospitali. Mazingira ni ya chumba cha kliniki ya hospitali chenye ukuta wa rangi ya pinki na dirisha za chuma upande wa kulia.

Sehemu hii ina vitanda vingi vya hospitali vilivyopangwa kwa mstari mmoja katika chumba kikubwa kilicho ambatishwa na pazia nyeupe. Kuna baadhi ya watu waliovaa mavazi ya hospitali wakifanya kazi katika vitanda hivyo. Mavazi na sakafu ni safi ikionyesha mazingira ya usafi na utaratibu mzuri.

Daktari au mhudumu wa afya aliyevaa glavu anashika mkono wa mgonjwa ambaye ngozi yake inaonekana kuwa na majeraha au iliyo ngozi isiyo ya kawaida. Nyuso unaonyesha uangalifu na upole wakati wa kutoa huduma za uchunguzi. Rangi ya vazi la mhudumu inaashiria mazingira ya kiafya au hospitali.

Draumu amepumzika chini kwenye mchanga akiwa amevalia mkoba mwekundu mgongoni. Anapumua kwa utulivu na miondoko yake inaonyesha uchovu wa safari ndefu. Mandhari ya jangwa inajaza eneo nzima, ikionyesha joto na ukame.

Watu sita wamevaa mavazi ya kujikinga wakiwa kwenye shamba la miwa, wakibeba mitungi ya dawa mgongoni. Wametwanga mstari huku wakitembea kwenye eneo la mchanga wakionekana kufanya kazi ya kunyunyiza ufyaturivu . Mandhari ya nyuma inaonyesha uoto wa kijani kibichi na anga lenye mawingu hafifu.

Mikono ya mtu mmoja yamewekwa juu ya vifurushi vya padi za kike zilizojaa mezani. Vifurushi vina rangi ya buluu na pinki na vinaandikwa kwa wazi sanitary pads . Picha inaonyesha bidhaa nyingi za kujikinga wakati wa hedhi ziikionyesha umuhimu wa upatikanaji wa vifaa hivi kwa wanawake.

Watu wengi wamekusanyika kando na daraja iliyoaribiwa na mafuriko udongo ukiwa umetwaa kwa maji na rangi ya tope yakidhihirisha chini ya daraja hili. Mabaki ya miti na nyasi yamekwama kwenye kingo yakionyesha hatari za mafuriko makubwa yaliyopita, baadhi ya watu wamevaa sare ya usalama na hutureflector ukionekana kupunguza hali yao kwa makini.

Daktari wa watoto amevaa mavazi ya upasuaji na barakoa akifanya kazi kwa umakini mkubwa kwenye ya meza ya upasuaji chini ya mwanga mkali ipatayo ya chumba cha oparesheni. Mikono imevalishwa glavu nyeupe na wanaonekana kushirikiana katika huduma ya upasuaji. Mazingira ni safi yenye vyumba vya utulivu inayosaidia katika kazi ya kitibabu.

Mtu mmoja akiwa amevaa koti la daktari anashughulikia vitu viliopo kwenye sanduku la kuhifadhi sampuli za maabara anaangalia kwa makini na kutumia mikono yake kwa uangalifu jirani na sanduku kuna maua ya rangi ya mchungwa yanayoongoza mvuto wa eneo hili.

Tenki la kijani la plastiki limewekwa juu ya stendi ya chuma, likiwa na bomba la kutoa maji lililomiminiwa kwenye sink la plastiki. Chini ya sink hio kuna ndoo nyeupe ya kukusanya maji yaliyotumika, na upande wa kushoto kuna chupa ya sabuni iliyofungiwa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea ya mapambo na sehemu ya jengo yenye sakafu ya vigae.

Watu wawili wamejizatiti kwa kazi ya kusaidia jamii wakiwa wamevalia viatu na glovu za kinga. Wamekaa karibu na gari la mradi wa kijamii likiwa limeegeshwa kwenye eneo la kijani kibichi. Watu hao wameonekana wakiwa na furaha na wanajitahidi kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi.

Mtu mmoja anakaguliwa sehemu ya kichwa karibu na sikio kwa kutumia kifaa maalum, labda kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya au vipimo vya usikivu. Anaonekana kuwa makini na mwenye wasiwasi kidogo akiwa amevalia sweta ya kijivu na shati jeupe. Mkono wa mhudumu umevalia saa ya kisasa na shati jeupe akikiria kichwa cha mgonjwa kwa umakini mkubwa.

Watu kadhaa wakiwemo wa kimataifa na wenyeji wamekusanyika karibu na mfumo wa kusambaza maji safi iliyojazisha maji kwenye midomo ya plastiki. Mitungi ya manjano imepangwa mistari tayari kujazwa huku viongozi wawili wa mbele wakionekana wakifunga bumbulu la maji kwa pamoja. Kamera na waandishi wa habari wamejikonyesha kuchukua picha ishara ya tukio rasmi au ushindi wa mradi wa maji.

Muuguzi ameinama kwa umakini akimdondoshea mtoto chanjo ya matone mdomoni huku mama mtoto akiwa amembeba kwa umakini. Mazingira yakionekana ni kituo cha afya chenye dawati na vifaa vya kiafya nyuma yao. Mama huyu anaonekana kuwa makini na mtulivu huku akihakikisha mtoto wake anapokea huduma vizuri.

Watu wanne wamesimama karibu na mtungi wa kusafisha maji uliowekwa juu ya stendi ya chuma, mbele ya jengo lenye mlango wa mbao, wanawake wawili waliovaa fulana za reflector wanaonekana kuelezea jambo fulani labda kutoa mafunzo au maelekezo kuhusu matumizi ya mtungi huo, wengine wawili wamesimama nyuma wakisikiliza huku mmoja wao akiwa amevaa koti ya rangi ya kahawa.

Zetron ni dawa ya aina viwango yenye kirutubisho kikuu cha asprin ambacho hutumika kutibu maambukizi ya bakteria. Vidonge hivi vimehifadhiwa kwenye plastiki ya rangi ya machungwa na vimewekwa ndani ya boksi jeupe lenye maandishi ya rangi ya rangi ya machungwa na nyeusi. Maelezo muhimu ya mtengenezaji yameandikwa upande wa boksi kwa matumizi salama.

Mwanamke ameketi kiti akiwa amevaa barakoa. Anapokea dozi ya sindano tumboni mwake kutoka kwa muuguzi aliyesimama kando yake. Muuguzi mwingine amesimama nyuma yao akitazama kwa makini mchakato wa chanjo. Anaonekana kwenye uso na chanjo lililoandikwa chini ya hema zikiwa na vifaa za kuhifadhi chanjo karibu.

Watu wawili wanajitahidi kuondoka kwa haraka wakati majeraha ya kipekee yanayowazunguka kwa wingi yanalenga kuelekea kwao. Mvua ya kipekee inaonekana kufunga mazingira na kusababisha taharuki huku mmoja akiwa amejitahidi kuficha uso wake. Mandhari ni ya porini na kuna mimea midogo midogo ikieenea ardhini.

Muuguzi akiwa amevaa sare ya kibabu na steleskopu shingoni anahudumia mtoto mdogo kwa umakini . Mama wa mtoto aliyevalia hijabu ya manjano, amemshikilia mtoto kwa upole huku akimwangalia muuguzi kwa makini . Mazingira ya chumba yamepakiwa kwa rangi ya zambarau na michoro ya vikaragosi yakionyesha kuwa ni kliniki ya watoto.

Daktari wa meno aliyevalia sare za bluu, barakoa na kofia ya upasuaji anamkaribia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu akiwa amevalia miwani ya kinga, chumba kina vifaa mbalimbali vya matibabu ikiwemo sinki ndogo na drawer ya kuhifadhi vifaa, mmoja anaonekana kulia huku daktari akijiandaa kufanya uchunguzi au matibabu ya meno.

Mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa anaangalia kifurusi cha barafu bandia yakiwa ndani ya ghala iliyojaa maboksi makubwa ya kusafirisha chanjo. Maboksi hayo yameandikwa covax na yana alama ya kampuni ya Upikaji pamoja na maelezo ya kudhibiti muda wa joto. Mazingira yanaonyesha maandalizi wa afya ya chanjo kwa njia salama na yenye ufanisi.

Daktari wa macho amevalia koti cheupe akitumia kifaa maalum kuchunguza jicho la mgonjwa aliyeketi mbele yake. Chumba cha kliniki kimepambwa kwa rangi ya buluu na kuna vitu vya matibabu vilivyopangwa mezani. Mgonjwa anaonekana akishikila kichwa kwa makini wakati daktari anafanya uchunguzi wa kina.

Mtoto amelala kitandani akiwa amevaa nguo za rangi ya zambarau, na watu wawili wakichunguza kwa upole. Ukuta umechorwa na nyuso za kutabasamu huku mtu mwingine akitazama pembeni. Chumba kina mtaa wa kutumia na mitungi ya maji na vitu vingine vimepangwa kando. Roho ya upole inaonekana kwenye nyuso za watu hawa walio katika chumba hiki cha matibabu.

Mtu mzima ameketi akiwa amemshika mtoto mchanga mkono huku akivaa barakoa. Mkono wa mtu mwingine unamshikia mtoto akionekana anampima au kumpatia chanjo. Wote wako kwenye chumba chenye mwanga wazi unaoingia kupitia dirisha. Hali hii ya utulivu na huduma ya afya inatolewa kwa watoto wadogo. Mkuu mzima anazingatia sana kinachofanyika akihakikisha mtoto anapata huduma iliyostahili.

Daktari anatumia kifaa cha kusikiliza masikio kwa ukaribu ili kudhamini afya ya mgonjwa wake. Mgonjwa anaonekana kimya na kuzingatia uchunguzi unaofanywa kwa umakini mkubwa. Hali hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya na ushauri wa kitaaluma katika jamii.

Chupa ndogo yenye lebo inayoandikisha chanjo ya MMR inayotumika kuzuia magonjwa ya kupumua kama surua, mafua ya macho na homa ya koo. Chupa ina kofia nyekundu na maelezo ya kiasi cha milimita ishirini pamoja na onyo la virusi hayo. Kwenye meza mbele kuna sindano yennye msitari mweupe na ncha ya rangi ya machungwa.

Ndani ya gari ya wagonjwa kuna makabati ya rangi ya chungwa angavu. Pale upande wa kushoto kuna kiti cha rangi ya chungwa chenye mkanda wa usalama. Upande wa kulia kuna mti wa wagonjwa ulio simama na mkanda wa rangi ya chungwa. Nazo zimetandazwa vifaa vya matibabu kama vile saa, mitungi ya oksijeni na vyombo mbalimbali. Inyolindwa na imepangwa kwa ufanisi kwa ajili ya huduma za dharura.

Mwanamke aliyeketi kwenye koja anaonekana kuteseka na maumivu. Huku mwingine akimusadia kwa makini ndani ya nyumba. Mwanamke anayesaidia amevaa gloves na barakoa amemwangalia kwa makini yule aliyeketi. Mazingira ni ya ndani ya nyumba yenye fanicha za mbao na rangi za kupendeza kwenye viti. Hali inaonyesha msaada wa haraka kwa mtu aliye kwenye hali mbaya ya kiafya.

Muuguzi amevaa sare ya kazi ya buluu na viazi akimhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya kitanda maalum cha hospitali. Stethoskopu imeingia shingoni mwake akionekana makini na mwenye huduma za uamkazo mtoto. Ukuta wa nyuma ni wa rangi ya samawati na kuna saa ya ukutani inayoonyesha mazingira ya hospitali.

Daktari mwenye miwani anachunguza mikono ya msichana aliyevaa gauni la rangi nyeupe na skafu. Msichana anaangalia kwa umakini huku daktari akimshika upole. Chumba laonekana safi na vifaa vya matibabu vimepangwa kwa mpangilio.

Meza imejaa vifaa mbalimbali vya kinyezi vikiwemo vipimo vya asili vilivyopambwa kwa shanga za rangi tofauti, chupa za plastiki zenye dawa au unga na kupakuli lenye vitu vya majani ya mizizi, Kuna maganda ya barini na vyombo vya udongo vilivyo miminika, Sehemu hii huenda utumika kwa shughuli za tukio mbadala au kitamaduni, rangi nyingi utolewa eneo hili na vitu vilipambwa kwa mtindo wa kipekee unaoashiria matumizi maalum.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akipokea chanjo kwenye mkono wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa barakoa, mazingira yanaonekana ni ya hema yaliyoandaliwa kwa shughuli za kiafya, huku viti vikiwa vimepangwa kwa mpangilio. Pembeni kuna bin ya rangi ya manjano kwa ajili ya kutupa taka za hospitali kama sindano.

Mwanamke akiwa amevaa koti la zamu za huduma za afya, ameketi na kuandika kwenye daftari wakati mtoto mdogo amekaa kando yake kwenye sofa. Sehemu inaonekana kuwa kliniki ya jamii na vitu mbalimbali vya matibabu vimepangwa karibu, ikijumuisha sanduku chekundu la matibabu na pochi nyeusi.

Mwanamke aliyevaa shati lenye mistari amesimama nyuma kaunta ya mapokezi katika kliniki ya meno, kaunta hiyo ina nembo ya huduma kulipa kwa njia za kiteknolojia na matangazo ya huduma mbalimbali, nyuma yake kuna bango lenye jina la kliniki na saa inayoonyesha muda.

Kijana mzee amesiamama barabarani akitazama bango kubwa lililotundikwa kati ya miti likitangaza huduma za tiba ya nguvu za kiume na mahusiano. Maandishi mekundu kwenye kitambaa jeupe yanaeleza kuwa huduma hizo zinajumuisha kumridhi mpenzi au mume aliyetoroka. Bango hili linaonyesha pia namba ya simu ya mawasiliano kwa yeyote anayetaka huduma hizo.

Mtu anapokea huduma ya meno ambapo mkono wa mtalamu wenye glavu za rangi ya buluu anatumia sana ya kusafisha na kupiga mswaki kwenye meno ya mgonjwa. Kazi inaonekana kufanyika kwa makini mkubwa ili kuhakikisha usafi na afya kinywani. Mzazi yeye anasema utunzaji wa afya ya mdomo unaosaidia kusuluhisha matatizo ya meno na kuimarisha tabia ya usafi ya kinywa.

Mwanafunzi wa afya amevaa sare za hospitali anatumia stetoskopu kuchunguza mtoto mchanga aliye ndani ya chumba cha wagonjwa mahututi. Mtoto yuko kwenye kitanda maalum chenye vifaa vya kisasa vinavyomsaidia kupumua na kupokea matibabu. Mazingira yanadhihirisha uangalifu mkubwa wa huduma za kiafya bora kwa watoto wachanga wenye hali nyeti.

Mama aliyejifungua amelala kitanda ya hospitalini akiwa amebeba mtoto mchanga kwenye blanketi. Watu kadhaa ikiwemo wanawake na wanaume waliovalia mavazi ya heshima wanaonakena wakiwa wamesimama karibu naye wakizungumza kwa umakini. Baadhi wamevalia mavazi ya kiafrika na moja anaonekana akielezea jambo kwa mkono. Mazingira ni safi na nyuma kuna pazia ya buluu ikionyesha upatikanaji wa faragha hospitalini.

Mafuriko yameathiri maeneo makubwa hadi yakafunika mashamba na makaazi. Barabara kuu imekatika kwa sehemu na haipitiki kutokana na maji mengi . Miti michache imesimama katikati ya maji huku mingine ikiwa imesimamishwa kabisa. Mandhari inaonyesha uharibifu mkubwa unaotokana na mvua mingi iliyonyesha. Mawingu mazito angani yanaashiria kuwa mvua inaweza endelea kunyesha.

Mama amekaa kitandani akiwa amevaa nguo za kulala za rangi ya pinki na kofia ya kuogelea, akimtazama kwa upendo mtoto mchanga aliyekaa kwa mkono wa baba yake. Baba amevaa shati nyeusi na anashikilia mtoto kwa upole huku akimwangalia kwa upendo. Mtoto amevaa nguo za rangi nyekundu na kofia yenye maandishi ya Krismasi. Haya yanaonyesha furaha na upendo wa familia baada ya kuzaliwa kwa mtoto.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno huku madaktari wawili wakiwa wanamfanyia uchunguzi wa kinywa kwa kutumia vifaa maalum vya matibabu. Wote wamevaa glavu, barakoa na sare za kitaalamu huku mmoja akishikilia kifaa cha mwanga na mwengine akifanya uchunguzi wa meno. Mazingira ni safi na ya kiafya yakionyesha kuwa ni kliniki ya kisasa ya meno.

Magari mbalimbali yanasafiri kwenye barabara iliyojaa maji kutokana na mafuriko makubwa. Hali ya mvua imesababisha usafiri kuwa mgumu na maji kuyeyuka kwa kasi yakizunguka matairi ya magari, watu wameweka mizinga ili kuwalinda dhidi ya mvua wanapoenda kwenye njia hii yenye changamoto.

Daktari wa afya akiwa amevaa suti ya buluu anatibu mtoto mchanga aliyevalia koti la pink na kofia nyeupe. Mama wa mtoto anashuhudia kwa furaha wakati daktari anampa dawa mtoto. Sehemu hiyo ni chumba cha kliniki kilichosafi na vyombo vya matibabu nyuma.

Mwanamke mmoja amevaa gauni la njano na koti la giza analeta zawadi mbalimbali kwa mwanamke mwingine aliye kwenye kitanda cha hospitali ambaye amemshika mtoto mchanga aliyefunikwa kwa blanketi. Hali inaonyesha upendo wa msaada katika mazingira ya kliniki huku mwanamke kwenye kitanda akiangalia zawadi kwa shauku. Mtoto mchanga amekuwa salama mikononi mwa mama yake huku mazingira ya chumba cha hospitali yakionekana tulivu.

Mgonjwa amepumzika kitandani akiwa na mguu wake umefunikwa kwa banda la plastiki lenye damu. Inaonekana ana matatizo, matatizo ya ugonjwa sugu. Vitu za kuingiza tiba kwa mtu, maji ya mkono imewekwa kando. Watu wengine wapo kwenye maeneo ya hospitali wakisubiri huduma. Haya maeneo ni ya kliniki yenye mwanga wa kutosha na usafi. Mgonjwa anaonekana kupokea matibabu muhimu katika mazingira ya hospitali.

Watu wanatembea kwenye barabara iliyojaa maji kutokana na mafuriko. Mmoja amevaa fulana ya waridi chenye tabasamu kubwa na ameshika viatu zake mkononi. Mwengine ana kofia na koti jeusi huku akiwa amevaa shati la kijani. Maji yanawafika magotini na nyuma yao kuna watu wengine wakivuka sehemu hiyo. Mazingira yanaonyesha kuwa ni kijiji au mtaa wa pembezoni na kuna majengo ya mbao au mabati upande wa nyuma.

Daktari ameshika kichwa cha mwanamke kwa uangalifu kwa kutumia kifaa maalum kupima au kuchunguza sehemu ya kichwa chake. Mwanamke ameketi amevaa shati nyeupe lenye maandishi na shuka yake shingoni. Watu wengine wanaonekana kwenye nyuma wakihudumiwa au wakisubiri kuhudumiwakatika mazingira ya afya au kambi ya matibabu. Mazingira yanaonyesha zoezi ya uchunguzi wa kiafya wa uma.

Mama ameketi akimshikilia mtoto mchanga anayechanjwa kwenye paja na muuguzi aliyevaa glovu na koti jeupe. Watu wengine wanasubiri huduma karibu huku mazingira yakionyesha kliniki yenye shughuli nyingi za kiafya ya jamii na wananchi.

Mtu aliyevalia mavazi maalum ya kujikinga anapuliza dawa ya kuua mbu au wadudu kwenye barabara ya mtaa. Moshi mweupe mnene unatoka kwenye kifaa alichobeba mgongoni na kuelekeza ardhini, eneo linaonekana kuwa la makaazi likiwa na uzio wa bati, mimea pembeni na barabara ya lami.

Mama akiwa ameshikilia mtoto mchanga mkononi mwake kwa upendo, wakati muuguzi akiwa anampima chanjo mtoto huyo. Muuguzi amevaa glavu za mpira na barakoa akionyesha tahadhari za kiafya, mama ana tabasamu la faraja furaha huku akiwa karibu na mtoto wake, wengine wamekaa nyuma wakisubiri huduma katika eneo safi lenye mwanga mzuri.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha kliniki akiwa na furaha na kuonyesha alama ya kidole cha mkono mmoja kama ishara ya kuunga mkono. Daktari au muuguzi nyuma yake akiwa amemweka mkono wake kifuani kwa upole. Wote wawili wanatabasamu na mazingira yanaonyesha kituo cha kliniki au kituo cha afya chenye vifaa vya kisasa.

Mtaalamu wa tiba ya misuli anapima na kunyoosha mguu wa mgonjwa kwa umakini mkubwa. Mgonjwa amelala kitandani huku mtaalam akitumia mbinu za kitaalamu na kushikashika anapata utulivu na afya bora. Mazingira ni ya kliniki yakionyesha hali safi yenye utulivu kwa ajili ya matibabu.

Kopa jeupe lenye lebo la kijani limewekwa juu ya zulia jekundu likiwa na maandishi yanayosomeka. Bidhaa hii inaonekana kuwa tina asili inayolenga kutibu au kupunguza dalili za ngiri. Katika mandhari ya nyumba kuna rafu za duka au maabara yenye bidhaa mbalimbali.

Mto umejaa maji machafu yenye rangi ya madoa ya udongo huku nyumba za makaazi zilizo imara zikiwa karibu na mto. Uharibifu unaoonekana wazi kwenye miundo mbinu ambapo baadhi ya mabati imeanguka kando ya mto. Hali hii inaonyesha changamoto za makaazi duni na athari za mafuriko katika maeneo haya.

Mtu anapokelewa chanjo katika mkutano wa jamii. Mtu anayemchoma anaiga kufuata taratibu za usafi kwa kutumia kitambaa kusafisha sehemu ya sindano. Watu wengine wamesimama nyuma kwa mstari wakiendelea na zoezi la chanjo.

Wananchi wamekusanyika kwenye eneo lililoungua moto huku wakiangalia mabaki ya nyumba zilizoteketea. Majengo yamechomeka vibaya na baadhi ya watu wanaonekana wakichunguza vifusi kutafuta vitu vilivyobaki. Hali inaashiria maafu makubwa ya moto yalioacha wakazi bila makaazi na mali.

Mkunga wa jadi aliyevalia sare ya buluu anampima mwanamke mjamzito aliyelala chini juu ya mkeka wa kitenge. Wanawake wengine watatu wamekaa karibu wakifuatilia kwa makini kila kitu kinachoendelea. Mazingira ni ya nje ya nyumba yakionyesha huduma za afya ya uzazi zinazotolewa kijijini.

Mwanamke aliye valia nguo za njano na barakoa anapokea simu kwenye mkono wake wakulia. Mwanamke huyo ana vazi la kichwani la zambarau, na anaonekana kufunga macho na kutulia. Na watu walio kati ndani wanasubiri huduma kwa ajili ya chanjo.